Hapo ndipo vile naona kuna kijana anashika ndizi ili anataka kukula ndizi. Huwa nasemanga ndizi huimarisha kwa afya ya moyo. Ile anasemanga zina potassium .

Hapo ndipo vile naona ndizi wengi, yaani watu wanasemanga ndizi huimarisha afya ya moyo. Wale wengine wanasemanga zina potassium . Madini yoyote yanasaidia kupunguza shiniko la damu na kuimarisha afya ya moyo.

Hapo ndipo naona shambani. Hili ndizi imeiva sana yani wanasemanga kuimarisha afya na zina na potassium zinazo saidia kupanga shinikizo la damu na kuisha afya za moyo.